Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo msichana anayejifunza au kufunzwa kwa njia ya kompyuta. Ni mbinu ya kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta akiwa amevaa vifaa vya sauti kama vile vihitilafu. Huu ni mfumo wa elimu mtandaoni ambapo mtumiaji anaweza kufanya kazi, kujifunza ama kuwasiliana na wengine kupitia teknolojia ya kompyuta na mtandao.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza au kufunzwa kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yuko msichana anayepokea huduma ya mafunzo kupitia kompyuta akiwa amekaa tu sebuleni wala sil darasani.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kufunzwa au kujifunza kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yupo msichana anayepokea huduma hiyo ya mafunzo kuptita kompyuta akiwa amekaa tu sebuleni wala sio darasani.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kufunzwa au kujifunza kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa la kawaida. Yupo kijana anayepokea huduma hii kupitia kompyuta mkononi akiwa ameshika kalamu akinakili ujumbe fulani kwenye daftari.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao, ambapo yupo kijana anayejifunza au kufunzwa na mwalimu kwa njia ya kompyuta. Mezani vipo vifaa mbalimbali kama kitabu na kalamu kubwa ambapo mwanafunzi anatumia kuandikia. Hii ni mbinu pekee ya visasa ambapo mwanafunzi anaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo msichana aliyekaa juu ya kiti akivaa miwani anaonekana kufunzwa au kujifunza kwa njia ya kompyuta hii ni mbinu ya kisasa ambapo wanafunzi wanaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kufunzwa au kujifunza kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yupo msichana anayepokea huduma hiyo kupitia kompyuta akiwa amekaa katika sebule. Juu ya meza vipo vifaa aina mbalimbali vikiweo kalamu na madaftari ambayo anaweza kuyatumia katika kuandikia.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo kijana anayejifunza au kufunzwa kwa njia ya kompyuta. Hii ni mbinu pekee ya kisasa ambapo wanafunzi wanaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa, ambapo mwanafunzi anaweza kujifunza au kufunzwa kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yupo kijana anayepokea huduma hiyo akiwa amekaa nyumbani. Mkononi ako na kalamu na daftari analoweza kutumia kuandikia.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kufunzwa au kujifunza kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yupo kijana anayepokea huduma hiyo kwa kutumia kompyuta, akiwa ananakili maandishi kutumia kalamu na daftari lake.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo kijana anayejifunza au kufunzwa na mwalimu kwa njia ya kompyuta. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo wanafunzi wanaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kufunzwa au kujifunza kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yupo mwanafunzi anayepokea huduma hiyo kupitia kompyuta. Juu ya meza , vipo vifaa kama vile simu, kalamu na daftari ambalo anaweza kuandikia.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kufunzwa au kujifunza kupitia mtandao bila kuhudhuria madarasa ya kawaida. Yupo kijana anayepokea huduma ya mafunzo kupitia kompyuta akiwa amekaa sebuleni wala sio darasani.

Huu ni ubao unaotumiwa kama kifaa cha kuandikia na mwalimu anapofunza wanafunzi darasani.

Huyu ni msichana akitumia kompyuta akiwa amevaa vifaa vya sauti kama vile vihitilafu. Huu ni mfumo wa elimu mtandaoni ambapo mtumiaji anaweza kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana na wengine kupitia teknolojia ya kompyuta na mtandao.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo kijana anayejifunza au kufunzwa na mwalimu kwa njia ya kompyuta. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu wa kisasa ulioshamiri teknolojia ndani yake. Vipo vifaa kama vile kitabu, simu na kofia ya shahada ambayo inaashiria kuwa huu ni mfumo wa masomo kupitia mtandao ambapo wanafunzi wanaweza kupata elimu bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo kijana anayejifunza au kufunzwa na mwalimu kwa njia ya kompyuta. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo mwanafuzi anaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu wa mtandao, ambapo yupo mwalimu anayeonekana kuwafunza wanafunzi, wakiongea mbele ya kinasa sauti, ambayo ndio mbinu ya kisasa. Masikioni amevaa vipokea sauti vinavyomsaidia katika mawasiliano. Mezani vipo vitabu ambavyo ndio msingi mkuu wa elimu.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo kijana anayejifunza au kufunzwa na mwalimu kwa njia ya kompyuta. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao, ambapo yupo msichana anayejifunza au kufunzwa, kwa njia ya kompyuta. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo wanafunzi wanaweza kuelimika bila kuudhuria madarasa ya kawaida.

Haya ni mazingira ya mafunzo ya mtandaoni, ambapo mtu anaweza kujifunza na kupata maarifa kupitia teknolojia ya kompyuta na mitandao. Hii ni njia ya kisasa ya kujifunza ambayo inaimarisha upatikanaji wa elimu na kuifanya iwe rahisi kwa watu wengi.

Hii ni elimu ya kisasa iliyoshanguri teknolojia ndani yake. Ipo vifaa kama vile vitabu na kompyuta ambayo inaashiria kuwa huu ni mfumo wa masomo kupitia mtandao ambapo wanafunzi wanaweza kupata elimu bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huu ni mfumo wa elimu ya mtandao ambapo yupo msichana anayejifunza au kufunzwa na mwalimu kwa njia ya komputa. Hii ni mbinu ya kisasa ambapo mwanafunzi anaweza kuelimika bila kuhudhuria madarasa ya kawaida.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta akiwa amevaa vifaa vya sauti kama vile vihitilafu. Huu ni mfumo wa elimu mtandaoni ambapo mtumiaji anaweza kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana na wengine kupitia teknolojia.

Hii ni sehemu ya ndani ya bweni katika shule au kituo cha elimu lililojengwa kwa muundo wa kisasa likiwa limepakwa rangi ya kuvutia. Vipo vitanda vya ghorofa vilivotengenezwa kwa mbao ambavyo wanafunzi hutumia kulalia.

Hii ni sehemu ya ndani ya darasa katika shule au kituo cha elimu. Liko na rangi ya kuvutia mno. Vipo vifaa vikiwemo meza na viti vilivyopangwa kwa mistari ambapo wanafunzi hutumia kukalia na kuandikia wakati wanapofunzwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya bweni katika shule au kituo cha elimu lililojengwa kwa muundo wa kisasa ikiwa imepakwa rangi ya kuvutia zaidi. Liko na dirisha kubwa la kioo linaloweza kuingiza mwangaza kwa asili upande wa ndani. Viko vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vilivyopangwa kwa mistari ambapo wanafunzi hulalia.

Hii ni sehemu ama jengo la maktaba, katika shule ama kituo cha elimu, lililojengwa kwa misingi ya kisasa, ambao yapo mataa ya umeme na madirisha makubwa yenye kuweza kuingiza mwangaza asili, upande wa ndani. Vipo vifaa vyenye muundo wa meza, vilivyotengenezwa kwa mbao ambapo wanafunzi hutumia wanaposoma.

Hii ni jengo la maktaba katika shule au sehemu katika kituo cha elimu iliyojengwa kwa msingi wa kisasa ambapo yapo mataa ya umeme na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwanga asili upande wa ndani. Vipo vifaa vyenye muundo wa meza vilivyotengenezwa kwa mbao, ambavyo wanafunzi hutumia wanaposoma.

Hili ni darasa katika shule ama kituo cha elimu lililojengwa kwa muundo na misingi ya kisasa likiwa na rangi nzuri ya kuvutia na madirisha makubwa ya vioo yanayoweza kuingiza mwangaza asilia upande wa ndani. Ipo vifaa mbalimbali ikiwemo viti na meza ambavyo wanafunzi hutumia kukaa na kuandikia wanapofunzwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya bweni katika shule au katika kituo cha elimu iliyojengwa kwa muundo wa kisasa likiwa limepakwa rangi ya kuvutia. Liko dirisha kubwa linaloweza kuingiza mwangaza wa asali upande wa ndani. Vipo vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vilivyopangwa kwa mstari ambavyo wanafunzi hualalia.

Hii ni sehemu ya maktaba ambayo ni muhimu katika miundombinu ya elimu. Vipo vitabu aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri ili kurahisisha upatikanaji endapo vinahitajika. Yupo mtu wa jinsia ya kike anayeonekana kupanga au kuchukua kitabu.

Hili ni jengo la darasa katika shule. Liko na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwangaza wa asili upande wa ndani. Vipo vifaa kama madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ambayo wanafunzi hukalia. Ukutani yapo mabango yenye maandiko na michoro mbalimbali ya kujifunzia.

Hili ni darasa katika shule ama kituo cha elimu. Vipo vifaa mbalimbali ikiwemo viti na meza ambapo wanafunzi hutumia kukaa na kuandikia wanapofunzwa. Ukutani zipo karatasi kubwa au vibandiko vyenye maneno na michoro mbalimbali ya kujifunzia. Pia lipo dirisha kubwa lenye kuingiza mwangaza asilia upande wa ndani.

Hii ni sehemu ya ndani ya bweni katika shule .Kuna vitanda vya ghorofa vyenye sehemu ya juu na ya chini iliyopangwa kwa mstari na inayovutia. Kuna dirisha kubwa linaloweza kuingiza mwangaza wa kiasili upande wa ndani.

Huu ni ukumbi wa darasa katika shule ama kituo cha elimu ambapo wanafunzi hupokea mafunzo yao. Vipo vifaa kama vile viti na meza vilivyo pangwa kwa mistari katikati ya vifaa hivi vipo vichochoro ambavyo mwalimu anaweza kupitia kufika nyuma ya darasa.

Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya nyumba au hosteli. Kuna vitanda kadhaa vilivyo pangwa kwa hali ya kupishana, kiti kimoja na dirisha kubwa linalo saidia kuingiza mwangaza ndani.

Hiki ni chumba cha darasa katika shuke au kituo cha elimu wapo wanafunzi wengi wamekaa kwa utulivu katika viti na meza wakimskiliza mwalimu anayewafunza mazingira haya yanaonekana kuwa safi na yanayo faa kwa ajili ya kufundishia.

Hii ni sehemu ya jengo la shule au kituo cha elimu la kisasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha ndani. Zipo kompyuta nyingi zilizopangwa kwa ustaarabu juu ya meza kadhaa zinahitajika kuwafunzia wanafunzi kwa njia ya teknolojia na mtandao.

Hawa ni wasichana wawili wanaoshiriki katika shughuli ya michezo. Wamevaa sare na wanaendelea na shughuli zao na juhudi na shauku. Hii inaonyesha umuhimu wa kushiriki katika michezo na shughuli za kimwili kwa ajili ya afya na burudani.

Hili ni bweni la wanafunzi. Ndani ya jengo hilo kuna vitanda vingi vilivyoko kwa mpangilio wa mstari vilivyo na rangi mbalimbali kama vile nyekundu na kijani. Kuna madirisha yanayoingiza mwangaza wa jua upande wa ndani.

Hii ni sehemu ya uwanja wa michezo. Wapo watu wengi wanaocheza mpira wa miguu katika ua huo. Eneo hili linaonekana kuwa katika mazingira ya shule. Zipo nyasi zilizoenea kila mahali zenye kuvutia na kufanya sehemu hii kuwa salama kwa wachezaji.

Hili ni basi la shule ya wasichana ya Kamacharia. Upande wa ndani kuna wanafunzi walioabiri tayari kusafiri. Pia hapo nje kuna watu haijulikani ni walimu ama wazazi lakini wanaonekana kuwapungia mikono wenye wako ndani.

Hili ni darasa shuleni ama kwenye kituo cha elimu ambapo wanafunzi hukaa na kufundishwa. Zipo meza na viti vya aina tofauti tofauti vya rangi nyekundu na vya kijani, vilivyopangwa kiustaarabu kabisa. Kuko na madirisha makubwa ambayo yanatumika kuingiza mwangaza wa kutosha hapa ndani.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta lenye muonekano wa kisasa na wa kuvutia, lenye rangi nyeupe na samawati. Upande wa ndani zipo chandarua nyeupe zilizopangwa kwa mstari na zinaashirua huenda kulikuwa na hafla hapa ndani.

Hili ni darasa katika shule ama kituo cha elimu yenye madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani. Vipo viti na meza ambapo wanafunzi hukaa wakati wanapokea elimu yao. Upande wa ukuta uko ubao ambapo mwalimu pia hutumia kuandikia anapofunza.

Hii ni shule ama kituo cha elimu ambapo lipo jengo kubwa linaloonekana kuwa aidha madarasa au bweni la wanafunzi. Wapo watu waliovaa sare ya kufanana na wanaonekana kuwa katika hali ya mchezo fulani. Kuna nyasi na miti mikubwa yenye kunawiri na kunafanya mazingira haya ya kuvutia zaidi.

Huyu ni msichana akiwa anacheza mchezo wa kikapu. Amevaa nguo za rangi ya njano na viatu vyeusi. Eneo hili linaonekana kuwa mazingira ya mashindano ya michezo. Wapo watu wengine waliozunguka uwanja wanaoonekana wakiangalia na kushabikia mchezo huu.

Hili ni bweni ndani ya jengo hilo kuna vitanda vingi vilivyoko kwa mpangilio wa mstari, juu ya vitanda kuko na masanduku na pia kuko na net za rangi ya kijani zinazotumika kujikinga kutokana na mbu ili kujilinda na malaria.

Hiki ni kituo cha elimu. Kuna mwalimu anayetembea akidurusu wanafunzi waliolala mezani, kuashiria kuwa huenda wamechoka, ama ni kipindi maalum cha mapumziko. Ukutani mwa darasa hili kuna chati tofauti tofauti zinazoonyesha picha tofauti tofauti.

Hili ni bweni katika shule au kituo cha elimu. Ndani ya jengo hilo kuna vitanda vingi vilivyoko kwa mpangilio wa mstari. Viko na rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, kijani na samawati.

Huyu ni mvulana akiwa anacheza mchezo wa kikapu huku akiwa amevaa nguo za rangi nyekundu na nyeusi. Eneo hili linaonekana kuwa mazingira ya mashindano ya michezo. Wapi watu wengine waliozunguka uwanja wanaonekana kushabikia na kuangalia mchezo huu.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum huku mwalimu wa kike anayefunza mtoto mlemavu aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana kushirikiana vizuri. Pia vipo vifaa kama vile kalamu na madaftari yanayoambatana na mchakato huo wa kujifunza.

Hii ni shule au kituo cha elimu cha walemavu. Yupo mwalimu anayecheza na kushirikiana na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Anaonekana kuwa na furaha katika shughuli hii ya kujifunza huku umuhimu wa watoto kama hawa kupata fursa ya kujifunza na kukua katika mazingira wanayoendana nayo.

Hii ni shule ama kituo cha elimu cha walemavu. Yupo mwalimu anayecheza na kushirikiana na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Wanaonekana kuwa na furaha katika shuguli hii ya kujifunza. Upo umuhimu wa watoto kama hawa kupata fursa ya kujifunza na kukuwa katika mazingira wanayoendana nayo.

Hii ni shule ama kituo cha elimu cha walemavu. Yupo mwalimu anayeonekana kushirikiana na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum aliyevaa vifaa vya sauti kwenye masikio. Upo umuhimu wa watoto hawa kupata fursa ya kujifunza na kukua katika mazingira wanayoendana nayo.

Hii ni sehemu ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Yupo mwalimu wa kike anayemfunza mtoto mlemavu na wanaonekana kushirikiana vizuri. Pia vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani vinavyoambatana na mchakato huo. Kuna umuhimu wa watoto walemavu kupata fursa ya kujifunza na kukuwa katika mazingira wanayoendana nayo.

Hii ni sehemu ya shule ama kituo cha elimu cha walemavu huku mwalimu anayecheza na kushirikiana na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanaonekana kuwa na furaha na ushirikiano katika shughuli hii ya kujifunza.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Yupo mwalimu wa kike anayemfunza mtoto mlemavu na wanaonekana kushurikiana vizuri. Pia vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani vinavyo ambatana na mchakato huo.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum . Yupo mwalimu wa kike anayemfunza mtoto mlemavu na wanaonekana kushirikiana vizuri. Vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani vinavyoambatana na mchakato huo.

Hii ni shule ama kituo cha elimu cha walemavu. Yupo mwalimu wa kike aliyevalia nguo za rangi ya kijani na nyeupe anayecheza na kushirikiana na wanafunzi wenye mahitaji maalum, wanaoonekana kuwa na furaha na ushirikiano katika shughuli hii ya kujifunza.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Ipo mikono ya mtu mkubwa na mdogo inayodhihirisha mwalimu akimwelekeza mwanafunzi namna ya kupanga vipandikizi kwenye vifaa. Kuna umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata fursa ya kujifunza na kukuwa katika mazingira yanayoendana nao.

Hii ni shule ama kituo cha elimu cha walemavu. Yupo mwalimu mmoja anayeonekana kushirikiana na kumfunza mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Anaonekana kuwa na furaha na ushirikiano katika shughuli hii ya kujifunza.

Hawa ni mwalimu na mwanafunzi mlemavu wakiwa katika mazingira ya darasa na elimu maalum. Vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani kama vile kalamu kubwa na rangi. Kuna umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata fursa ya kujifunza na kukuwa katika mazingira yanayoendana nao.

Hii ni shule ama kituo cha elimu cha walemavu. Yupo mwalimu wa kike anayecheza na kushirikiana na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Wanaonekana kuwa na furaha na ushirikiano katika shughuli hii ya kujifunza. Upo umuhimu wa watoto hawa kupata fursa ya kujifunza, na kukua katika mazingira wanayoendana nao.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Yupo mwalimu wa kiume anayemfunza mtoto mlemavu nawanaonekana kushirikiana vizuri pia vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani vina jiambatana na mchakato huo.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Yupo mwalimu wa kike anayemfunza mtoto mlemavu na wanaonekana kushirikiana vizuri. Pia vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani vinavyoambatana na mchakato huo.

Hawa ni mwalimu na mwanafunzi mlemavu wakiwa katika mazingira ya darasa la elimu maalum. Ipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani mahali hapa. Kuna umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata fursa ya kujifunza na kukua katika mazingira wanayoendana nayo.

Hawa ni wasichana moja amekaa mwingine amesimama wako kwa ofisi, mezani kuko na vifaa vya kuandikia ikiwemo kalamu, vifaa hivi vinatumika kuandikia ujumbe kwenye karatasi au kwenye vitabu.

Hawa ni mwalimu na wanafunzi walemavu wakiwa katika mazingira ya darasa la elimu maalum. Wanaonekana kushirikiana katika zoezi hili. Ipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani pia. Kuna umuhimu wa watoto wenye wanahitaji maalum kupata fursa ya kujifunza na kukua katika mazingira yanayowafaa.

Huyu ni mwalimu anayemfunza mtoto mwenye mahitaji maalum. Juu ya meza vipo vifaa mbalimbali vinavyotumika kufunzia.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Wapo wanafunzi watatu wanaocheza mchezo wa kupanga vipandikizi. Kuna umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata fursa ya kujifunza na kukua katika mazingira yanayoendana nao.

Hawa ni watoto wawili wanaohusika katika elimu maalum. Mmoja wao ana ulemavu wa kimwili na anatumia kiti cha magurudumu. Mwenzake anamsaidia kwa kuimba na kucheza muziki. Hii inaonyesha upo umuhimu wa kutoa elimu maalum inayoendana na mahitaji ya kila mtoto.

Haya ni mazingira ya elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Yupo mwalimu wa kike anayemfunza mtoto mlemavu na wanaonekana kushirikiana vizuri. Pia vipo vifaa vya kielimu vikiwemo kitabu ambacho kipo juu juu ya meza.

Hawa ni mwalimu na mwanafuzi mlemavu wakiwa katika mazingira ya darasa la elimu maalum. Vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na vya burudani. Kuna umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata fursa ya kujifuza na kukua katika mazingira yanayoendana nao.

Hao ni mwalimu na wanafunzi wawili walemavu wakiwa katika mazingira ya darasa la elimu. Vipo vifaa mbalimbali vya kielimu na burudani. Kuna umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata fursa ya kujifunza na kukuwa katika mazingira yanayoendana nao.